Viongozi hawa wanaume ambao wengi wao wamevaa suti nyeusi, wakiwa wamesimama pale katika chumba la huduma alafu pale kuna wanaume ambao wameketi chini, huenda wakipiga laini.

Kuna maji mengi hapa ambapo kuna mwanamme mmoja akipita alafu hapa kando kuna kijana mdogo akipita ambaye amevaa shati lake nyeusi nyekundu, halafu pale tena kuna kondoo watatu. Hapa kumekuwa na maji mengi katika hili shule.

Chupa hio mtungi hio kwa rangi yake nyeusi ikiwa imeekwa pale alafu hasaa wanatumika kuchota maji ambapo huwa wanachota maji endapo kumenyesha.

Hawa ni mashabiki ambao wamekuja kwa wingi katika uwanja huu, mashabiki hawa wakiwa wameshika bendera ya kenya, wakiwa hasa wanawake, wakiwa wamekuja ili kuonyesha usapoti na upendo katika ile timu ambayo wangetaka kuibuka mshindi katika huo, mjeso unao endelea kiwanja.

Wajaji hawa watatu wote wakiwa wamevaa sare nyekundu wakiwa wamekumbatiana alafu wanapiga picha mbele ya hapo kwenye ofisi ya Sheria . Wanaonekana wametika mkutano.

Wachezaji hawa wakiwa katika kiwanja wote wakiwa wamevaa sare tofauti wakicheza mchezo wa mpira wa mguu wakishindana kando yake kuna mashabiki ambao wamekuja ili kuhudhuria mchezo huo.

Hawa ni viongozi ambaye moja ni aliyekuwa rais wa Kenya wa watatu akiwa amevalia suti lake kama amekupatiana na mwenzake. Nyuma yake kuna polisi ambaye amevaa suti lake la kazi wakiwa katika mkutano.

Wana watu hawa ambao wamevaa sare kwa rangi nyekundu na pia kofia huenda hawa ni wanasiasa halafu hiyo shati imeandikwa Nairobi governor wakiwa wameketi pale mkutano.

Watu hawa wakiwa wengi wamepanga laini hawa wamekaa kwenye kiti wakiwa kwenye laini wote wakiwa wameshika karatasi yao nyeupe wakingonja kuhudumiwa ,pale tena kuna polisi mmoja ambaye anapita kama amevaa sare zake, alafu hapo kando kuna watu ambao wamesimama.

Watu wanaume na wanawake wanaume wakiwa wamevaa suti na wanawake ambao ni jaji wamevaa nguo za kazi . Wote wakiwa pale karibu na maandishi nyuma wakiwa wamepika picha kila mmoja wao akiwa ameshika kitabu .

Mwanaume mmoja ambaye amesimama katikati ya barabara akiwa ameshika paspoti yake. Alafu kando yake kuna magari ya rangi tofauti. Kuna gari moja nyeusi alafu pale kando kuna gari mbili nyeupe.

Hawa ni watu watatu wakiwa ni wanume wawili na msichana moja. Wote wamezaa sare zinazofanana wakiwa wameketi alafu pale kuna computer moja. Pale nyuma kuna watu ambao wamesimama wakiangalia uko kwingine

Gari hili kwa rangi yake nyeusi ikiwa imesimama alafu hapa mbele kuna maandishi ambayo imeandikwa rawa auto, nyuma yake ya hii gari kuna magari ya rangi tofauti tofauti.

Chumba hili ikiwa ni chumba la pasipoti, pale kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa suti lake akiwa amesimama mbele ya watu ambao wamepanga laini huenda wakiwa wakipanga laini ili waweze kusaidiwa pale.

Wanawake wasichana wanne wote wakiwa wanatembea barabara kama wamevaa shati linalofanana. Kuna mmoja ambaye ametengeneza nywele yake nyeusi zikachana ikue nzuri .

Hawa huenda wameibuka ushindi maanake, wote wakishangilia wakimshika maua, alafu hapo wakishika bendera ambayo imechorwa Kenya. Hawa wote wanaweza kuwa wameibuka ushindi katika mchezo uliokuwa umefanyika awali.

Viongozi hawa ikiongozwa na Jaji kuu wa Kenya, Martha Koome; akiwa wanatoa hotuba, hotuba kwa wanahabari ama kwa wananchi wa Kenya. Kando yake pia kuna viongozi wenzake.

Hawa ni mashabiki ambayo wako katika kiwanja hii, mashabiki hawa wengi ambao wamevaa shati lao nyekundu ambayo imeandikwa Kenya, huenda wamekuja katika hio kiwanja ili kuonyesha sapoti timu ya Kenya.

Hapa ni ofisi ya huduma. Kuna wafanyikazi ambao wamekaa kiti ile nyeusi alafu kando yake kuna watu. Kuna mmoja ambaye amevaa suti lake akiwa amesimama huenda ni kiongozi wake.

Gari hili ikiwa imeporomoka ama ikiwa inatoa mawe. Pale kando kuna manyumba za ghorofa mingi. Hii gari huwa hasa inatumika ambapo nyumba inajengwa.

Wachezaji hawa katika uwanja huo, wa timu mbili, wakiwa katika uwanja wanacheza mchezo wa mpira wa mguu, kando yake ni mashabiki ambao wamekuja ili kuonyesha sapoti na upendo katika timu.

Mwanaume mmoja akiwa amesimama pale kama ameshika spika, akitoa ho...

Wachezaji wakiwa ndani ya uwanjani wakicheza mchezo wa mpira wa mguu hawa ni wa timu mbili alafu pale kando kuna mashabiki kwa wingi ili kuonyesha sapoti ama upendo kwa timu yao ambao imewapendeza

Mashabiki hawa wamekuja kwa wingi ili kushuhudia ama kushabikia timu yao wote wamevaa sare zilizofanana wamekuja ili kutaka timu yao waibuke washindi wote wamekuja kuonyesha upendo na umoja kwenye timu waoishabikia.

Hapa ni jumba ama ata ofisi ya huduma, hapa kuna wateja ambapo may be labda wanataka kufunga alafu bado kuna wafanyi kazi ambao wamefaa sare zinazofanana, mbele kuna baba mmoja mama mmoja amekaa katika mbele ya kompyuta akiwa anawaeleza ama kuelimisha.

Hawa ni wasichana wa timu moja maana wamevaa sare zilizofanana wakiwa wamesimama pale katikati ya kiwanja wakiwa wanajitayarisha kwa timu iliyofuata. Nyuma yao kuna mashabiki ambao wamekaa kwa kiti wakiwa wako ku support hii.

Hawa ni wachezaji wa timu mbili. Wote wakiwa wamevaa sare zilizofuatana wakipigania ama wakicheza mchezo wa mpira wa mguu, halafu huko mbele kuna watu ambao wamekuja ili kushuudia au kusheherekea timu yao.

Hapa ni chumba ama ofisi ya huduma haswa kwa haswa unaenda ukichukua kitambulisho chako ama ukitaka unatengezewa kitambulisho chako hapa, baadae unaenda ukachukue ikiwa kimekua tayari kuchu.

Hawa ni watu wanaofanya katika ofisi ya huduma. Wamekuja ama wametembelea jamii ili kuwa, kuwasaidia kwa siku ya kupiga kura. Watu wamekuja kwa wingi wakiwa wame, wamepanga laini yao wakingoja kuhudumiwa.

Huku ni chumba ama ofisi la huduma. Hapa kuna watu ambao wamekuja na kuipanga laini yao. Wamepanga laini yao wakiwa wanaingoja kuhudumiwa. Halafu pale kuna viongozi ambao wamevaa sare zilizofanana zilizofanana ambao ndio watawasaidia hawa wateja.

Hawa ni wachesajiwa timu mbili wanake wamefa sare sinszofanana wote wakiwa wanashidana Kwa mchezo ya mpira ya mguu wote wakiwa Kwa kiwanjaa alfu nyuma yao Kuna mashapiki Kwa uwingi hili ku support timu Yao ama kuonyesha timu inayopendesa kushinda

Hapa kuna mama mmoja ambaye amekaa kwa kiti akiwa ameshika kompyuta yake alafu nyuma yake kuna baba ambaye anamsaidia ama anafunza jinsi ya kufanya alafu upendeke kuna mama mmoja amekaa pale akingoja pia yeye kusaidiwa ama kuelimishwa jinsi ya kufanya kazi.

Hawa ni viongozi, ambao wamekaa pale kwa kiti mbele ya umati ili kuongoza ama kuelimisha watu jinsi. Mbele yake kuna jaji mkuu Martha Koome ambaye anawaelekeza.

Paipu hii inabeba maji. Inabeba maji kutoka kwa mto, ikiwa imebeba kutoka kwa mto ama kisima inaleta maji hadi hapa kwa shamba ili, ili inaleta hadi kwa shamba ambapo kuna mboga.

Kutokana na mvua mingi kilikonyesha kumeleta mashida mingi ama umeharibu mali za watu. Hapa kuna mashini ambayo ilitengeneza barabara ilhali maji mingi imeharibu barabara yenyewe, na hiii maji inaeza leta ajali kwa magari ama kwa watu.

Hapa ni viongozi ambapo ikiongoshwa na jaji kuu ymwa Kenya akiwa na viongozi wenzake akionyesha ushidikisi yao jaji kuu akisha kitabu kutuonyesha wanahabari.

Hawa ni wanaume, wanaume hawa wamevaa sare zinazofanana alafu shati yao hapo mbele imeandikwa KDF, huenda wao ni wa timu moja ambao wako tayari kuchezea timu yao ya KDF katika mchezo unayokuja.

Hapa mteja mmoja amekuja kuchukua kitambulisho chake. Mfanyikazi wa hapa huduma ndiye anampiga picha ama ndiye anampa kitambulisho na akiwa wamepiga picha. Kando yake kuna kiongozi ambaye anawasaidia.

Hawa ni wachezaji wa timu mbili wakiwa wanacheza mchezo wa mpira wa mikuu. Wasichana hawa ni watu walio wamevaa sare tofauti. Alafu nyuma yao kuna mashabiki ambao wamekuja ili kusupport timu ambayo ingependeza kuongoza.

Hawa ni wachezaji watimu mbili, wakiwa kwenye kiwanja wanacheza mchezo yao ya mbira, nyuma yao kuna mashabiki ambao wamekuja ili kushuhudia ama kuonyesha sapoti na upendo katika timu ambaye imewapendeza.

Hawa ni wanaume ama wachezaji wa timu moja ambao wamevaa sare zinazofanana wakiwa kwenye katika kiwanja wakishangilia huenda wameibuka ushindi ama wameshinda timu kadha, wao wamewekelea juu zawadi waliopokea baada ya kushinda.

Huyu ni mshabiki ama mchezaji ambaye amevaa shati lake nyekundu ambalo limeandikwa KDF na kiongozi. Kiongozi ambaye anamsaidia ama anampa shati yake Sylvaine thirty anampea ila kuwa ni mchezaji wa hiyo timu.

Hawa ni wanariadha wakiwa wameanza mashindano yao, wote wakiwa wanakimbizana ama wanajaribu ili kila mtu akitaka kuibuka wa kwanza ama kuwa mshindi katika hii mchezo.

Hawa ni mashabiki wa timu moja wa timu, wamekuja katika kiwanja ili kushuhudia ama kuonyesha sapoti katika kile kilichokuwa kinatengenezeka, hapa ni stadium ya Nyayo, wamekuja kwa wingi hao watu ili kuona kama ni sherehe ama mchezo iliyokuwa inafanyika katika hiyo uwanja.

Hii ni chumba ama ni ofisi ambayo huwa inatengeneza sheria ya nchi, hii ni chumba ambayo ukiwa umeharibu sheria unaenda pale, ukiwa tena hii ni sheria ambayo wanatengeneza sheria akiongoza ni viongozi za nchi.

Hapa ni ofisi ya huduma, pale kwa ndani ya hii chumba ama kwa ofisi kuna mama mmoja ambaye amevaa sare ya kazi akiwa ako ready kuhudumia wateja, halafu hapa kuna mama na mbaba wote wakiwa hapa wakisikiliza ama wakitaka kuhudumiwa.

Watu hawa wamekuja katika ofisi ya huduma, hawa watu huenda wamekuja ili kutengeneza kitambulisho chao, wao wamekaa kwenye viti yao wakiwa wanangoja kufikiwa, wote wamekuja wamekaa pale halafu kando kando yao kuna viti ambavyo inahitajika ili kusaidia.

Hawa ni wachezaji wa timu tofauti wote wamevaa sare zilizofanana wote wakiwa kwenye kiwanja wakicheza michezo ya mpira wa mguu nyuma yake kuna washabiki mashabiki wengi waliokuja kuhudhuria ama kusapoti timu yao.

Hapa ni kituo ama watu wamekuja kwa wingi na kupanga ili waweze kusaidiwa. Mbele yake kuna mwanaume ambaye amekaa akiwa ameshika kalamu ili kuwasaidia hawa wote waliokuja.

Wasichana wanne, wote wamevaa sare zinazofanana na shati lao ambayo imeandikwa 'Kenya'.Nyuma yake kuna msichana mmoja mrefu wao, mweusi, ambaye ameshika mpira mbili.

Hawa kuna wafanyikazi ambao wamekaa kwa viti, alafu mbele yao kuna watu wamekuja kwa wingi ili waweze kusaidiwa. Wamepanga laini yao ili waweze kuhudumiwa na hawa wafanyikazi.

Wachezaji wa timu moja wakiwa katika uwanja wao, uende wabeibuka ushindi maanake wamebeba zawadi yao, wakapeperusha nje, kando yao na mashabiki ambao wamekuja kuonyesha sapoti.

Hapa ni chumba la huduma, ambapo katikati kuna wafanyakazi ambao wamevaa nguo zake nyeusi, wakiwa katika viti zao. Alafu kando kuna wanaume wawili ambao wamesimama pale. Huenda anataka kusaidiwa. Mwingine ni mrefu, uso msungi, na mwingine amevaa kofia lake nyeupe.

Hapa kuna kiongozi kuu wa jamhuri ya kenya raisi alafu ako kando yake wote wamekuja katika kiwanja kuonesha support huenda kuna timu ambayo ipo pale inacheza.

Hawa ni wajaji kuu ama wajaji ambao wakiwepo wakiapishwa katika ofisini mwao. Wote wamevaa sare zinazofanana wakavaa gauni yao nyeusi halafu wakafunga kichwa yao na kofia nyeupe.